Dawa ya mafugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye ujazo, huku ikiwa imeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza, "Enzaprost", maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyekundu pamoja na ujazo wa mililita hamsini.

Pembejeo za kilimo na mbolea ya kisasa iliyohifadhiwa vizuri katika magunia yenye ujazo wa kilo hamsini. Huku yakiwa yameandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza pamoja na rangi nzuri za kuvutia zilizopakwa ndani ya vifungashio hivi.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo, huku ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayo ambukiza kwa wanyama na yasiyo ambukiza hususani kwa: ng’ombe, mbwa pamoja na kuku.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo yenye ujazo yenye rangi nzuri yakuvutia, huku ikiwa inatumika kuua vijidudu mbalimbali vinavyoshambulia wanyama kama ng'ombe, mbwa, kuku pamoja na mbuzi; dawa inayotumika kwa ajili ya afya za wanyama.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo katika duka kubwa linalouza bidhaa hizo. Huku zikiwa zimewekwa vizuri na kuhifadhiwa katika makabati madogomadogo, ambapo yamehifadhiwa kwa ustadi mkubwa na kwa umakini ili kuzuia zisiharibike.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zimewekwa katika duka maalumu, huku kukiwa na mifuko mbalimbali yenye ujazo wa kilo hamsini iliyosheheni mbolea inayotumika kwa shughuli za kilimo, hususani mbolea ya asili.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi nyeupe na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Taktic". Dawa inayotumika kuuwa vijidudu na bakteria wanashambulia mifugo na wanyama.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika chumba maalumu kilichofungwa vizuri kwa makabati maalumu yenye ngazi, huku mbao hizo zikiwa zimepakwa rangi nyeupe, ambapo hutumika kuhifadhi dawa hizo pamoja na pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea za asili.

Dawa ya mifugo iliyowekwa vizuri katika chupa ndogo iliyofungwa kwa ustadi mkubwa uku chupa iyo ikiwa na dawa inayotibu magonjwa mbalimbali yanayo shambulia wanyama ususani kuku, mbwa pamoja na paka.

Pembejeo za kilimo, mbolea iliyohifadhiwa vizuri katika magunia yenye ujazo wa kilo hamsini, huku ikitumika katika ulimaji pamoja na kilimo cha aina mbalimbali, mbolea ambayo imetengenezwa kwa njia za asili.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye rangi nyuepe, huku ikiwa imebandikwa kikaratasi chenye rangi ya njano na picha za wadudu pamoja na wanyama, huku ikitibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama pamoja na wadudu wanaoshambulia wanyama.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika vichupa vidogovidogo vyenye rangi nyeupe, huku dawa hizo zikiwa zimewekwa kwenye makabati maalumu, sehemu ambapo ni salama na mathubuti kwa uhifadhi wa dawa hizo zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Dawa za mifugo zinazohifadhiwa katika makabati maalumu, ndani ya chumba mahususi huku yakiwa yamepangwa vizuri, kwa ajili ya kuuzwa kwa watu tofautitofauti wafugaji wa mifugo kama: mbwa, kuku, bata, paka.

Dawa ya mifugo husasani ng'ombe zilizohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo yenye rangi nyeusi, huku ikiwa imefungwa karatasi yenye picha pamoja na maandishi yanayoelezea namna ya utumiaji wa dawa hiyo, ujazo kamili pamoja na jina la dawa.

Dawa ya mifugo hususani paka na mbwa iliyo hifadhiwa katika chupa ndogo ya dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayo shambulia wanyama hao.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo katika duka kubwa linalouza bidhaa hizo, duka linaloitwa Osho. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na wanaume wawili wauzaji wa dukani hapo , waliovalia mavazi nadhifu sana nyuso zao zikiwa zenye furaha.

Dawa ya mifugo iliyohifashiwa vizuri katika chupa ndogo yenye rangi ya kijani huku ikiwa na picha ndogo ya mbwa pamoja na paka, kuashilia aina ya wanyama wanaotibiwa na dawa hiyo, iliyoansikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "NATURAL ANTIBIOTIC".

Dawa ya wanyama hususani mbwa, iliyohifadhiwa vizuri katika boksi dogo, huku nje ya boksi hilo kukiwa na picha ya mbwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama "NexGard", dawa yenye ujazo wa miligramu mia thelathini na sita nukta sifuri.

Duka linalouza pembejeo za kilimo kwa bei ya jumla, likiwa na bango lililoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza Agroveti, pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili, "Wakulima Mashambani".

Zao la biashara, zao la ndizi lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao hayo tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi ya zao.

Wakulima wa mazao ya biashara wakivuna mazao haya katika shamba lililommea vizuri tayari, kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi iliyowekwa sokoni.

Zao la biashara lililovunwa shambani, na kuhifadhiwa katika matenga madogomadogo, ili lisafirishwe na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko hayo, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo katika soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, mahindi. Huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mapapai, zao labiashara lililokomaa katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, likiwa limeshakua tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali; kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja. Kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni, bila kuangalia aina ya bidhaa pamoja na uhitaji wake.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku likiwa limeiva tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja; kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Zao la biashara lililo hifadhiwa vizuri katika vichanja vidogovidogo ili kuuzwa kwa wateja wanaofika katika eneo hilo, kwa ajili ya kununua mazao hayo kwa ajili ya chakula pamoja na matumizi mengine kutengenezea vinywaji ikiwemo pombe asilia.

Ndizi zao la biashara lilikomaa vizuri shambani katika migomba yenye mazao ya ndizi tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya reja reja pamoja na bei ya jumla.

Zao la biashara vitunguu vilivyokomaa vizuri katika eneo la shamba tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hizo katika soko.

Mkulima wa mazao ya biashara mwanaume alievalia mavazi nadhifu sana, akiwa ndani ya shamba maalumu, huku mbele yake kukiwa na mazao yaliyokomaa vizuri akiyavuna kwa ajili ya kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali ,kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Nanasi zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, huku eneo hilo likiwa limehifadhiwa mazao hayo katika matenga madogo madogo na wakulima, kwajili ya kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, zao la ndizi katika migomba iliyoshamiri na kukomaa vizuri ili kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani yaani huvunwa na wakulima hao. Yakiwa yamesafirishwa na kupelekwa sokoni mahali ambapo huuzwa na wakulima kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, huku wakulima hao wakiwa wametandaza zao hilo chini.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, huku wakulima wa mazao hayo wakivuna mazao na kuyaandaa vizuri, kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali, ili kuyauza kwa bei za jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya rejareja na bei ya jumla kulingana na thamani ya bidhaa hiyo kwenye soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Mkulima wa mazao ya biashara, mwanamke aliyevaa mavazi ya kijivu sana, alisimama katika eneo la wazi mahali ambapo mahindi madogo madogo yakiwa yametandazwa vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo na uhitaji wa watu sokoni kwa bei tofauti tofauti hususani reja reja na jumla.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika eneo la shamba, tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bei ya bidhaa hizo sokoni.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni ili kupatia chakula pamoja na faida ya kuendeleza shughuli za kilimo.

Mkulima wa mazao ya biashara kijana wa kiume, akiwa ameshika mkononi mwake mazao hayo na mengine yakiwa katika magunia maalumu, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha, ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla pamoja na bei za rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao hayo, kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi ya zao hilo kwenye soko.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la shamba, wakivuna mazao hayo na kuyaanika sehemu moja ili kuyahifadhi vizuri kwa ajili ya kuyakusanya na kuyasafirisha kuyapeleka nlkwenye masoko mbali mbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya zao hilo katika soko.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya rejareja na bei ya jumla kulingana na samani ya bidhaa hiyo kwenye soko.

Mazao ya biashara yaliyovunwa na wakulima wa mazao hayo na kuhifadhiwa vizuri katika vyombo maalumu, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwaajili ya kuuzwa kwa bei za jumla na rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hizo katika soko.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwaajili ya kuuzwa kwa bei tofauti tofauti, hususani bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hizo kwenye soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali. Kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja sokoni.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika mazao hayo tayari kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, Kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja kulingana na bei elekezi ya soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la shambani, wakivuna mazao haya, kwa ajili ya kuyahifadhi vizuri na kuyasafirisha, ili kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la shamba kubwa lililomea zao la chai, wakilima na kuvuna zao hilo ili kulipeleka kwa ajili ya kuliandaa vizuri. Kwa ajili ya kuuza kwenye masoko mbalimbali pamoja na viwanda kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani huku kukiwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa anayakagua mazao hayo na kuyachuma; ili kuyahifadhi vizuri katika matenga madogomadogo kwa ajili ya kusafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao ya biashara vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana pamoja na vijana wa kike, wakiwa Katika eneo la mashambani huku wakiwa na matenga maalumu kwa ajili ya kuvuna mazao yaliyokomaa, ili kwenda kuyauza kwenye masoko.

Mazao ya biashara, yaliyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao, huku yakiwa tayari yamekwisha komaa kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na soko husika.

Mkulima wa mazao ya biashara akiwa amekaa pembezoni mwa mazao yaliyovuna shambani mazao ya kameji, akijiandaa kwa ajili ya kuyahifadhi vizuri na kuyasafirisha kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika shamba hilo mahali palipokusanywa mazao ya mahindi baada ya kuyavuna shambani, kuyaandaa vizuri ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei tofautitofauti.

Viazi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na mahitaji ya bidhaa hizo sokoni.

Hindi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali pamoja na viwanda, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti hususani bei za jumla na bei za rejareja, kulingana na thamani ya zao hilo sokoni.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani zao la ndizi, tayari kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwenda kuuzwa kwa bei tofautitofauti, kulingana na bei elekezi ya soko

Mazao ya biashara yaliyo komaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwajili ya kuuzwa kwa bei mbalimbali za jumla pamoja na bei za reja reja kulingana na thamani ya bidhaa hizo sokoni.

Mkulima wa mazao ya biashara akiwa katika shamba kubwa la mazao hayo, akivuna mazao hayo tayari kwa kuyahifadhi vizuri ili kuyaweka kwenye matenga na kuyasafirisha kwenda kuyauza sehemu mbali mbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa anakagua mazao hayo na kuyachuma ili kuyaifadhi vizuri katika matenga madogomadogo kwa ajili ya kuyasafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali. Zao hilo la kitunguu lililo tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofauti tofauti, ikiwemo bei ya jumla na bei ya rejareja.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti hususani bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo katika soko.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa lililopandwa miche ya mazao mbalimbali iliopangwa katika mistali sahihi huku ikiwa imetenganishwa kila moja katika mpangilio mzuri ndani ya eneo la shamba.

Wakulima wa mazao, katika shamba kubwa walilopanda miche midogomidogo ya mimea, lililokua vizuri, tayari kwa ajili ya kumwagiliwa na kustawi, ili kuzalisha mazao.

wakulima wa mazao waliohifadhi katika eneo la wazi pembezoni mwa shamba, huku wakiwa wamevuna mazao aina ya mihogo na kuyaweka vizuri katika magunia kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko, kwa ajili ya kuuza na mengine kufanya kama chakula.

Wakulima wa mazao katika eneo la mashambani, wakivuna zao la nyanya, na kulihifadhi vizurikatika matenga madogomadogo yenye rangi nyeusi, ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa lililochipua migomba iliyokomaa vizuri huku kukiwa na ndizi zilizokomaa katika migomba hiyo, kwa ajili ya kuvunwa tayari ilikufanya chakula pamoja na kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao katika eneo la mashambani mahali palipo limwa mazao pamoja na miche iliyokomaa vizuri, huku wakulima hao wakiwa wametengeneza vitalu vinavyosaidia mimea kukua na mazao.

Wakulima waliopanda mbegu za mazao katika vikopo vidogo vidogo vilivyohifadhiwa katika eneo maalumu lenye mwanga mwingi, na hewa ya kutosha inayosaidia mbegu hizo kuchipua na kuzalisha miche.

Wakulima wa zao wakivuna mazao hayo, na kuyaweka vizuri katika matenga madogomadogo, ili kuyasafirisha kupeleka kwenye masoko, na mengine kwenye maghala, kwa ajili ya chakula.

Mkulima wa mazao katika shamba kubwa lililomea mazao ya matikiti, huku mkulima mmoja akiwa ameshika tikiti lililokatwa nusu, na matikiti mengine yakiwa yametandazwa chini tayari kwa ajili ya kuuzwa na chakula.

Mkulima wa mazao katika shamba kubwa la kisasa mahali palipolimwa mazao tofautitofauti yaliyotenganishwa kupitia vifaa maalumu, huku kukiwa na mazao tofautotofauti yaliyolimwa katika eneo hilo.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa lililolimwa mazao pamoja na miche ya miche kwa njia za kisasa huku wakitumia teknolojia ya kisasa, kwa ajili ya kupanda mbegu na kuvuna mazao ili kuongeza uzalishaji wa mazao yao.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la kisasa lililopandwa kwa njia ya kilimo cha kijani, huku wakitumia teknolojia hiyo kwa ajili ya kukuza mazao yao ili kuongeza ubora wa mazao na wingi wa mazao yao.

Wakulima wa mazao ya ndizi katika shamba lililomea zao hilo, lililokomaa vizuri. Huku wakulima wakiwa wanavuna mazao hayo kwa ajili ya chakula na mengine kuhifadhi katika ghala na mengine kuuza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, mahususi kwa shughuli za kilimo, ambapo mashine hiyo hutumika wakati wa kubebea mazao kutoka sehemu moja kwenda eneo jingine.

Mashine ya kilimo inayotumia mafuta yanayowekwa katika injini ndogo, ambayo hutumika wakati wa kuchimba na kuchanganya udongo kuelekea uandaaji wa shamba kwa ajili ya shughuli za kilimo cha mazao.

Mashine za kilimo zilizotengenezwa kupitia teknolojia ya kisasa, ambazo husaidia mimea kukua kwa njia za kisasa zaidi, ambapo hutumia mifumo na sayansi ya haidroponi, ambayo ni mahususi kwa ajili kukua mazao bila kutegemea udongo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa linaloendeshwa kwa injini ya mafuta, lililounganishwa na majembe madogo madogo ambayo mchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandalizi wa shamba.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumia teknolojia maalumu ambayo husaidia uchavushaji wa mazao, pamoja na kukuza mazao kupitia teknolojia ya kisasa na nishati bora ya kilimo.

Mashine ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kuchata na kusindika mazao iliyotengenezwa kisasa zaidi huku ikitumia teknolojia nzuri inayosanifisha nazao hayo katika ubora mzuri.

Mashine ya kilimo, jembe la kisasa lililounganishwa vizuri katika trekta, ambalo limetengenezwa kwa visu vidogvidogo vinavyosaidia kwa ajili ya kuchimba udongo na kuchanganya, katika shughuli za mashambani.

Mashine ya kilimo inayotumia njia za kisasa za kuchavusha mazao, ambayo inatumia teknolojia ya kuchavusha mazao kwa njia za kisasa zaidi, huku ikiongeza uzalishaji wa mazao pamoja na ubora wake.

Haidroponi; hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Technolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Mashine ya kilimo inayotumika kuchevusha mazao pamoja na kuivisha mazao mbalimbali pamoja na matunda, huku ikitumia kemikali pamoja na mionzi madhubuti ambayo hutumika kwa ajili ya kilimo hicho.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumika ndani ya shamba kwa njia za kielektroniki, kwa ajili ya kumwagilia na kusambaza kemikali maalumu, inayosaidia ukuaji wa mazao yaliyopandwa vizuri ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo, trekta ya kisasa inayotumia nishati ya mafuta na injini ndogo, huku ikiendeshwa na mtu aliyebobea iliyounganishwa kwa jembe maalumu ambalo hutumika kwa ajili ya kuchanganya udongo na kuchimbua wakati wa uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililohifadhiwa vizuri katika greda maalumu, huku likisafirishwa kupitia gari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya shamba kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za uzalishaji na ulimaji wa mazao.

Mashine ya kilimo yenye visu vidogovidogo, inayotumika na kuongozwa na trekta la kisasa huku ikitumika kwa ajili ya kuvuna mazao hayo kwa njia za kisasa kupitia visu vidogovidogo vilivyotengenezwa katika jembe hilo.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo hutumika wakati wa uchavushaji wa mazao kupitia teknolojia za kisasa, ambapo mashine hiyo hutumika wakati wa kilimo na uzalishaji wa nishati maalumu, ambayo inasaidia mimea kukua kwa haraka.

Mashine ya kilimo inayotumika kwa shughuli za kilimo cha kisasa huku ikitumia kemikali maalumu zinazotolewa na mashine hizo, kwa ajili ya kunyunyiza na kusaidia mazao kukua vizuri.

Mashine ya kilimo inayotumia injini ya mafuta iliyoongozwa kwa magurudumu madogomadogo, ambayo hutumika wakati wa uvunaji wa mazao katika eneo la shamba.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo hutumika kwa ajili ya kusaidia mimea kukua kwa kuzalisha kemikali pamoja na mwanga unaosaidia uchavushaji wa mazao na ukuaji wa mimea.

Mashine ya kilimo inayotengenezwa na kuongozwa vizuri kwa injili ndogo inayotumia ambayo hutumika wakati wa uandaaji wa shamba kabla ya kuanza shughuli za kilimo, teknolojia ambayo ni mahususi kwa ajili ya uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo inayotumika wakati wa kilimo cha kisasa, ndani ya mashamba ya kisasa huku ikitumika teknolojia hiyo kwa ajili ya kuzalisha na kuongeza ubora wa mazao yanayolimwa shambani hapo.

Kilimo cha kisasa inayotumia teknolojia mpya, ambayo ambayo mashine hii ni mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa kemikali maalum, zinazosaidia mimea kukua vizuri na kustawi kwa ajili ya uhakika wa idadi kubwa ya mazao pamoja na ubora wa mazao hayo.

Mashine ya kilimo trekta ya kisasa iliyounganishwa na majembe madogomadogo, ambayo hutumika wakati wa kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa uwandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa vizuri kupitia teknolojia ya kisasa huku ikiendeshwa na magurudumu madogo, mashine ambayo hutumika kwa ajili ya kuvuna mazao ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo, iliyo tengenezwa mahsusi kwaajili ya shughuli za kilimo ikiwa imetengenezwa kwaajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao kwa njia za kisasa, huku ikitumika kuzalisha kemikali maalum inayo saidia kukuza mazao hayo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa linalotumia injini ya mafuta iliyotengenezwa katika teknolojia ya kisasa, ambalo hutumiwa wakati wa uvunaji wa mazao katika shamba kubwa lililomea mazao hayo yaliyo komaa vizuri tayari kuvunwa.

Ufugaji wa samaki katika bwawa dogo la kisasa, huku ikitumia teknolojia nzuri inayosaidia uzalishaji wa mazao bora ya samaki ndani ya bwawa, wenye afya pamoja na samaki wakubwa; huku wakivuliwa kupitia nyavu maalumu.

Kilimo cha samaki katika bwawa dogo la kisasa, mahali ambapo uvuvi huu wa samaki hufanyika kupitia teknolojia ya kisasa, ambapo ufugaji huo unatumia teknolojia inayohusisha uchimbaji wa mabwawa na kuwawekea maji safi na salama.

Samaki wa baharini wenye rangi tofautitofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na nyeupe. Wakiwa katika bwawa maalumu huku wakiwa wanalandalanda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujitafutia chakula pamoja na makazi.

Kilimo cha mazao ya samaki katika mabwawa ya kisasa yaliyotengenezwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio unaotakiwa, huku kukiwa na mabomba maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya kubadilishia maji pamoja na nyavu zinazotumika wakati wa uvunaji wa samaki.

Mazao ya chakula yaliyoiva vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa huku yakiwa yamehifadhiwa katika magunia maalumu, ambapo hutumika kwa chakula cha majumbani, mazao hayo kama; maharage, njegere, choroko, mchele pamoja na mahindi.

Bidhaa za chakula kama mahindi maharage, choroko, njegere pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika magunia vizuri na kuhifadhiwa pembezoni mwa barabara huku ikiwa imeandaliwa tayari kwa ajili ya chakula.

Mazao ya chakula, yaliyohifadhiwa vizuri katika matenga madogomadogo pamoja na vikapu vilivyoshonwa vizuri, huku mazao hayo yakiwa ni pamoja na maharage, mahindi, mchele, choroko na njegere, zikiwa zimeiva vizuri kwa ajili ya chakula.

Mtaalamu wa misitu mwanamke aliyebobea vizuri katika fani, akiwa katika eneo la wazi sehemu ya msituni akipanda miche ya miti katika eneo hilo na kuiweka vizuri kwa ajili ya kukua.

Eneo la msitu, mahali palipojengeka vizuri huku kukiwa na maporomoko pamoja na mapango mbalimbali katika eneo hilo lililozungukwa na msitu mnene, nyasi ndogondogo pamoja na vichaka vyenye miiba.

Wataalamu wa misitu waliobobea katika nyanja hiyo, wakiwa katika eneo la wazi mahali palipomea misitu. Huku wakijifunza namna mbalimbali ya tabia ya nchi na uenendaji wa misitu hiyo.

Msitu ulioundwa kwa miti mikubwa na midogo huku eneo hilo likiwa limetengenezwa mahususi na kukua vizuri kwa miti pamoja na vichaka mbalimbali, miti ya miba pamoja na nyasi ndogondogo zilizomea vizuri katika eneo hilo lenye uoto wa asili.

Eneo la msituni mahali penye miti mingi, daraja dogo linaloruhusu watu kupita huku kukiwa na miti mbalimbali yenye miba na isiyokuwa na miba, nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na mapango na mapori yaliyo katika eneo hilo.

Eneo la msitu linalozungukwa na miti mikubwa yenye kivuli, huku katikati ya eneo hilo ukipita mto unaotiririsha maji pamoja na mawe madogomadogo katika eneo la mto ulioshamiri kwa maji mengi.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea uwepo wa udongo.

Kilimo cha haidroponi, hii teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo ambapo mmea hukua kupitia kufyonza virutubishi vinavyopita kwenye maji.

Hydroponic hii ni sayansi ya kilimo ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc.

Hydroponi hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Njia hii ya kilimo inategemea uchanjaji wa virutubishi pamoja na maji zinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya pvc mabomba ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kupitishwa mimea.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kutumia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya PVC, teknolojia ambayo husaidia mmea kukua bila kutumia udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Teknolojia ambayo inasaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, ambapo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya pvc.

Sayansi ya haidroponi; hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia ya kilimo ambapo mimea hukua kwa kufyonza virutubishi vinavyopitishwa kupitia mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji.

Haidroponi, hii ni sayansi inaojihusisha na uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa katika mabomba maalumu aina ya 'pvc'. Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusiaha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc", ambapo teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi hi ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya pvc, teknolojia mbayo huisaidia mmea kukua bila kutumia udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya “PVC” teknolojia hii inasaidia mimea kukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea hiyo inayokua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitshwa kwenye mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii ni maalumu ambapo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi ni teknolojia inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia ambayo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopita kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Hydroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya pvc, technologia ambayo husaidia mimea kuwa bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi hivyo ambavyo husadia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pivisi". Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Hydroponi hii ni tekinolojia, inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo sayansi, ambayo inahusisha uchanganyaji wa vilutubishi, pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, ambapo mimea hupandwa vizuri katika mabomba yenye matundu madogomadogo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitisha kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" yaliotobolewa matundu madogomadogo. Tekinologia hii ni mahususi ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchangaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya 'PVC'. Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji. Vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la mazao hayo, huku ikiwa tayari limevunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kutengenezwa bidhaa zinazotokana na zao hilo kwa njia ya kisasa.

Kilimo cha mazao ya mashambani katika shamba kubwa lililomea mazao mengi, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye viwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao haya.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa lililommea mazao aina ya figiri, yakiwa tayari yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa ilikupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ilikutengenezwa bidhaa mbalimbali ambazo zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha shambani kwa ajili ya

Kilimo cha viwandani katika eneo la shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo zao la vitunguu limekomaa vizuri tayari kwa kuvunwa, ilikupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ilikuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na za la vitunguu.

Kilimo cha mazao katika shamba kubwa lililomea mazao aina ya figiri huku yakiwa tayari kwajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye kiwanda, kwajili ya kuchakatwa na kusindikwa mazao mbalimbali yanayotokana na figiri.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la mazao ya mananasi yaliyokomaa vizuri, kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalishwa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na zao la nanasi.

Kilimo cha viwandani katika eneo bora lililopandwa mazao ambayo, hutumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo, yaliyolimwa katika shamba kubwa kwa mifumo ya kilimo cha kijani.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la viwanda mahali ambapo mazao yamekomaa vizuri ili kwenda kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda ni mahali palipomea zao la uyoga, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kusindikwa na kuchakatwa, kwa ajili ya kuzalisha mazao pamoja na bidhaa zinazotokana na uyoga.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, huku mazao yakiwa yameshamiri vizuri kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalisha bidhaa zinazotokana na mazao hayo.

Mazao ya viwandani katika shamba kubwa ambalo huku ikilimwa chai, ililovunwa na wakulima na kupelekwa kwenye viwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ilikuzalisha mazao yanayotokana na zao hilo la chai.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa lenye mazao yaliyokomaa vizuri, tayari kwa kuvunwa na wakulima, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalisha bidhaa zinazotokana na mazao hayo na kutengenezwa bidhaa hizo zinazoenda kuuzwa sokoni.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kiwanda, huku zao la figiri likiwa limekomaa vizuri shambani, ili kuvunwa na kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kuzalisha bidhaa zinazotokana na mazao haya.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa la mazao hayo hukiwa na wakulima wakivuna mazao hayo, kwa ajili ya kuyapeleka kwenye kiwanda ili kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, likiwa limekomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ilikwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Kilimo cha viwandani katika zizi maalumu linalotumika kuhifadhi ng'ombe, ambao hupelekwa kiwandani na kuchunwa vizuri, ngozi zao pamoja na nyama husindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na ngozi pamoja na nyama.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali palipolimwa mazao hayo huku yakiwa yamekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali; kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya soko.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kiwanda, eneo ambalo limemea mazao ambayo tayari yameshakomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kusindikwa na kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika eneo la mashamba maali ambapo mazao mbalimbali hulimwa baada ya kuvunwa, hupelekwa katika kiwanda kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Eneo la kiwanda mahali ambapo kilimo cha viwandani hufanyika huku mazao mbalimbali baada ya kuvunwa shambani, huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa tofautitofauti; hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa la mazao ya ndizi lililolimwa vizuri, ili kuvunwa na kupelekwa kwenye viwanda Kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kiwanda eneo ambalo mazao huchakatwa na kusindikwa ili kuzalishwa bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba yaliyotandazwa katika eneo la shamba mahali palipomea mazao yaliyokomaa vizuri; huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia kunyunyiza maji katika shamba kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyotandazwa vizuri katika eneo la shamba mahali ambapo miche ya mazao imekomaa vizuri baada ya kulima huku ikiwa na mabomba maalumu ambayo hutumika kunyunyiza maji kupitia matundu madogo madogo yaliyo tobolewa katika bomba hilo.

Mabomba ya kumwagilia yaliyopandwa vizuri katika ardhi ya mashambani na huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo, yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji wa mazao katika shamba lililoota mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba dogo la kisasa, lililopandwa mazao, huku kukiwa na mabomba maalumu yenye matundu madogomadogo, yaliyotandazwa katika majaruba ndani ya shamba hilo. Huku yakitumika kwa ajili ya kunyunyiza maji ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa lililomea mazao yaliyokomaa vizuri, huku kukiwa na mabomba maalumu kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji wa mazao yaliyotobolewa matundu madogo madogo yanayosaidia umwagiliaji katika eneo hilo la shamba.

Mkulima wa mazao ya biashara, akiwa katika shamba kubwa, huku akimwagilia mazao kupitia kifaa maalumu cha umwagiliaji ndani ya shamba hilo, huku akitumia bomba maalumu lililotobolewa matundu madogomadogo, ambalo husaidia shughuli za kilimo cha umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika ardhi ya mashambani, eneo lililopandwa vizuri mazao mbalimbali, huku mabomba yakiwa yametobolewa matunda madogomadogo yanayosaidia unyunyizaji wa maji katika ardhi ya shamba hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mbegu za mazao.

Mifumo ya umwagiliaji niliyotengenezwa vizuri katika mashamba ya kisasa, huku kukiwa na mazao mbalimbali yaliyomea mabomba madogomadogo yaliyotangazwa ambayo husaidia kumwagilia mazao hayo.

Mifumo wa mabomba ya umwagiliaji yaliyounganishwa vizuri katika pampu inayosafirisha maji, mabomba ya yaliyotobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia shughuli ya umwagiliaji katika eneo la mashambani.

Mfumo wa mabomba yaliyotandazwa katika ardhi yenye udongo mzuri, huku ikiwa imeunganishwa na mabomba madogomadogo yaliyotobolewa matundu madogo ambayo hutumika kunyunyiza maji katika eneo la shamba kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao katika shamba.

Kilimo cha umwagiliaji kupitia mabomba maalumu yaliyotandazwa katika eneo la shamba sehemu ya majaruba, huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo, yanayosaidia kunyunyiza kwenye eneo la shamba wakati wa umwagiliaji wa mazao.

Mabomba maalumu ya umwagiliaji yaliyowekwa vizuri katika shamba lililomea vizuri, huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia kunyunyiza maji katika shamba kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao na ustawi.

Mifumo ya mabomba ya umwagiliaji katika eneo la shamba mahali iliyowekwa vizuri, huku kukiwa na pampu maalumu inayosaidia unyunyizaji wa mazao kwenye shamba hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa iliyotandazwa vizuri na kuwekwa mabomba madogomadogo, ambayo hutumika kumwagilia kupitia matundu madogomadogo yaliyotobolewa, katika mabomba hayo kwa ajili ya kusaidia shughuli za ulimaji.

Mifumo wa umwagiliaji, iliyotandazwa vizuri katika shamba kubwa lililomea mazao, huku ikiwa imetengenezwa vizuri, mabomba maalumu ambayo hutumika kunyunyiza maji katika mazao haya.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na ardhi yenye nchi kavu, huku eneo lingine likiwa kimetanda maji safi. Barabara zinazoingia na kutoka eneo hilo zilizozungukwa na nyasi ndogo ndogo pamoja na miti mirefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililopambwa kwa miti mirefu na mandhari nzuri, huku kukiwa na barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo hilo lililotenganishwa kwa barabara ndogo, ambapo mandhari katika eneo hilo ikiwa ni mandhari yenye utulivu pamoja na hali ya hewa nzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililofunikwa kwa mawingu mepesi mepesi, anga tulivu huku kukiwa na milima mikubwa inayozunguka eneo hilo, nyasi ndogondogo miti mikubwa na midogo, pamoja na vichaka.

Mndhari nzuri ya kuvutia. Eneo lililozungukwa na maji yaliyotuama, huku pembezoni kukiwa na milima pamoja na misitu mirefu iliyo katika eneo hilo lenye udongo tepetepe pamoja na nyasi ndogondogo zilizoota kwa makundimakundi.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la nyeka lililo na nyasi zilizokauka pamoja na ardhi yenye udongo mkavu, huku hukiwa na mimea michache yenye majani mapana iliyostawi katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililopambwa vizuri kwa nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Eneo la nyika lililomea miti mirefu yenye majani mapana pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la wazi katika ardhi yenye milima mikubwa, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, pamoja na msitu mnene unaozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa miti mirefu yenye majani mapana, nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na kufunikwa na anga tulivu, lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika limepandwa kwa miti mirefu yenye kivuli, nyasi zenye kijani kibichi na kuzungukwa na milima mikubwa huku eneo hili likiwa limetanda uoto wa asili pamoja na majani madogo madogo.

Mandhari ya kuvutia inayopambwa kwa milima mirefu barabara inayopita katika eneo hilo, ikiwa ni ya vumbi nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, miti yenye majani mapana pamoja na maji yaliyozunguka katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia. Eneo lililopangwa kwa uoto wa asili huku likiwa limezungukwa na vyanzo vya maji kuashiria ardhi yenye unyevuunyevu. Miti midogomidogo pamoja na vichaka vilivyomea vizuri katika eneo ilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa kwa miti mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Barabara ya vumbi yenye alama kuonyesha njia ya magari, pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu, nyasi zenye kijani kibichi pamoja na vichaka vidogovidogo vinavyozunguka eneo hilo lililozungukwa na msitu mnene wenye miti mingi yenye majani mapana.

Mandahri nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa kwa milima pamoja na mabonde huku kukiwa na nyasi ndogo ndogo, miti, vichaka vyenye miiba na visivyokuwa na miiba, vilivyozunguka eneo hilo la uwanda mzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu yenye majani mapana huku yakiwa na kivuli kizuri nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi, ardhi yenye udongo mzuri pamoja na anga lililo na mawingu mepesi mepesi huku nyakati zikiwa ni za jioni.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililopangwa kwa miti mirefu, mto unaotiririsha maji katika eneo hilo, lenye nyasi ndogondogo na kufunikwa kwa anga tulivu lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika lililopambwa kwa miti mirefu pamoja na vichaka vidogovidogo, huku kukiwa na mlima unaozunguka eneo hilo lililopambwa vizuri pamoja na nyasi ndogondogo za kuvutia.

Mndhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika lililoundwa kwa mito iliyopita katika eneo hilo nyasi ndogondogo miti mikubwa na midogo vichaka vidogo pamoja na majani na anga linalofunika eneo hilo lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la uoto wa asili linalopita katikati na mto unaotiririsha maji katika eneo hilo, huku kukiwa na miti mirefu na mifupi iliyoota vizuri, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililozungukwa kwa mito inayopita katika eneo la nyika, huku maeneo mengine yakiwa na miti mirefu na midogo, nyasi ndogondogo pamoja na majani yaliyokua vizuri yenye kijani kibichi.

Nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima mikubwa, yenye mawe yaliyobebana huku eneo hilo likiwa na nyasi zenye kijani kibichi, zilizoota vizuri na anga lenye mawingu mepesi mepesi linalofunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopangwa kwa nyasi ndogondogo zinazozunguka eneo la mto linalotiririsha maji katika sehemu hiyo iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka vidogovidogo na miti yenye miba na isiyokuwa na miba.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa barabara inayopita katika eneo hilo huku ikiwa na alama za magurudumu katika ardhi yenye nyasi zenye majani makavu, majani madogo madogo pamoja na miti iliyo na majani machache.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la wazi lililopambwa vizuri kwa miti mirefu iliyoshamiri, pamoja na mandhari nzuri ya kuvutia; ardhi yenye udongo mzuri na kuzungukwa na milima mirefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo linalopambwa kwa milima inayozunguka eneo hilo, nyasi ndogo ndogo, miti mifupi pamoja na wanyama wa porini wanaozunguka na kulanda katika eneo hilo wakijitafutia chakula cha kila siku pamoja na makazi.

Madhari nzuri ya kuvutia iliopambwa kwa nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Vichaka vidogovidogo, mito pamoja na milima mirefu huku kukiwa na miti iliyoota katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la nyika lililopambwa kwa miti mirefu pamoja na nyasi zenye zimekauka, huku kukiwa na miti mingine mifupi inayozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo zungukwa na wingu jepesi kwenye mawingu ya bluu pamoja na nyeupe huku kukiwa na miti mirefu yenye kivuli kizuri na hewa ya kutosha, mandhari nzuri ya kupendeza iliyo katika eneo hilo lililozungukwa na vichaka.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la nyika lenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, huku kukiwa na miti iliyostawi vizuri katika eneo hilo, mahali palipozungukwa na majengo makubwa yanayoonekana kwa mbali eneo la wazi.

Mandharri nzurii ya kuvutia neo lililopambwa kwa milima pamoja na mito inayopita katika eneo hilo, huku kukiwa na miche midogomidogo iliyokomaa vizuri na kukua katika eneo hilo lililopitiwa na mto mdogo unaotiririsha maji yake.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la wazi lililopambwa kwa milima mirefu, anga lenye mawingu mepesi mepesi, pamoja na vishina vidogo vidogo vya miti, huku eneo likiwa limezungukwa vizuri kwa mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe.

Ni nzuri ya kuvutia eneo la wazi, lililopambwa vizuri kwa miti mingi yenye kijani kibichi, mapori madogo madogo, nyasi ndogo, milima pamoja na mabonde inayozunguka eneo hilo, lililo funikwa na mawingu mepesi mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililopambwa kwa uoto wa asili huku kukiwa na miti mirefu iliyokuwa katika eneo hilo, nyasi ndogondogo, milima na mabunde inayoizunguka eneo hilo lenye uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia yanayopambwa kwa miti pamoja na anga lenye mandhari nzuri, huku kukiwa na vichaka vidogo vidogo pamoja na mapori, mabonde na milima iliyozunguka eneo hilo lililofunikwa kwa mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la nyika eneo lililo undwa na mabwawa makubwa yanayo saidia shughuli ya uzalishaji wa nishati ya umeme, huku eneo likiwa limeundwa kwa miti pamoja na nyasi ndogondogo, milima mikubwa pamoja na maporomoko yanayo pamba eneo hilo.

Mandhali nzuri ya kuvutia liyopambwa kwa miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo vidogo, nyasi ndogo vyenye kijanbii kibichi pamoja na makazi a wattu yaliyojitenga maeneo tofaauti tofauti, huku kukiwa na nguzo zinazopitisha nishatii ya umeme katiak eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la msitu mahali ambapo kuna miti mikubwa mirefu, huku kukiwa na wanyama mbalimbali kama twiga; wanaotafuta chakula na makazi katika eneo hilo la nyika.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la wazi lililotanda miti mikubwa na midogo, nyasi ndogondogo pamoja na hali ya hewa tulivu huku kukiwa na mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililozungukwa na lililofunikwa kwa mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililo na unyevuunyevu , ardhi ndogo yenye mchanga mwingi, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na msitu mnene, pamoja na majani madogo madogo yanayozunguka katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia. Eneo lililopambwa kwa miti mirefu na midogo, nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na mapori. Huku kukiwa na barabara ya vumbi inayoruhusu watu kupita kutoka katika eneo moja kuelekea eneo lingine.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa vizuri na miti mirefu na mifupi, vichaka vidogovidogo pamoja na mapori, huku katikati kukiwa na vyanzo vya maji, mto uliotuama katika eneo hilo la maporini.

Ufugaji wa wanyama (mbuzi) katika zizi dogo lililotengenezwa vizuri kwa mbao, huku kukiwa na majani maalumu yaliyowekwa kwa ajili ya wanyama hao kula; waliowekwa vizuri pamoja na sehemu maalumu kwa ajili ya wanyama hao kunywa maji.

Wanyama wa kufuga katika eneo maalumu sehemu ya zizi palipo hifadhiwa wanyama hao huku wakipatiwa huduma zote ikiwemo huduma ya chakula pamoja na huduma ya maji kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa afya zao.

Ufugaji wa wanyama mbuzi walikatika banda maalumu, huku wakiwa wanakula majani katika eneo maalumu limewekwa kwajili ya upatikanaji wa majani hayo pamoja na chakula na maji.

Ufugaji wa wanyama, kama kondoo pamoja na mbuzi katika eneo dogo, sehemu ya zizi lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya uhifadhi na ufugaji wa wanyama hao, ambao hutumika hususan kwa chakula pamoja na maziwa.

Ufugaji wa wanyama mbalimbali kama ng'ombe katika zizi maalumu lililotengenezwa vizuri, huku kukiwa na mwanaume ambaye anatumika kwa ajili ya kulinda na kupatia chakula wanyama hao.

Ufugaji wa mazao ya nyuki, vijana waliovalia mavazi mahususi kwa ajili ya kujilinda na dhahama ya nyuki, wakiwa katika eneo la maporini wakigema asali kutoka katika viota vya nyuki hao.

Ufugaji wa ndege wa nyumbani wakila chakula (kanga na mwenye vitoto vidogo) katika eneo la nyumba, huku kukiwa na watu mbalimbali walio katika eneo hilo ambalo hutumika kufuga kanga hao.

Mfugaji wa kuku wa kienyeji aliyevalia mavazi nadhifu sana meupe, akiwa katika banda la kuku hao kwa ajili ya kuwapatia chakula, maji pamoja na chanjo ili kuwakinga na vijidudu pamoja na magonjwa yanayoshambulia wanyama hao.

Wafugaji wa kuku katika banda maalumu sehemu kulikowekwa kuku wa kienyeji. Huku watu hao wakiwa wamevalia mavazi nadhifu kwa ajili ya kuwapatia chanjo pamoja na chakula kuku hao.

Kuku wa kienyeji waliofugwa katika maeneo ya majumbani katika eneo la wazi, sehemu ambapo pamehifadhiwa vizuri na hewa safi, huku kukiwa na eneo la chakula kwaajili ya kuku hao kupata chakula na maji.

Mfugaji wa ndege aina ya bata katika eneo pembezoni mwa nyumba yake. Mwanaume aliyebobea katika sekta ya ufugaji, akitoa chanjo kwa wanyama hao, ili wasiweze kuambukizwa na magonjwa mbalimbali yanayoshambulia.

Mkulima wa wanyama pamoja na ndege kama bata katika eneo la wazi sehemu ya mabanda maalum kwa ajili ya ufugaji wa ndege hao, akiwapatia chakula pamoja na maji bata au wenye rangi tofauti tofauti kama nyeupe pamoja na nyeusi.

Ufugaji wa bata wa kisasa katika eneo mahususi, lililotengwa kwa ajili ya ufugaji huo, huku kukiwa na bwawa maalumu linalowekwa maji kwa ajili ya bata hao kuogelea pamoja na kunywa maji hayo.

Wafugaji wa bata katika eneo dogo, eneo la makazi ya watu, huku bata hao wakiwa wamehifadhiwa vizuri katika sehemu ya wazi iliyowekwa vizuri kwa nyasi ndogondogo pamoja na huduma ya chakula na maji.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu chenye rangi ya kuvutia na ujazo; huku kukiwa na picha inayowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo huku ndani ya mbegu hizi kukiwa kumewekwa vizuri. Juu ya vifungashio kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya hizo mbegu.

Mbegu za mazao zilizolimwa vizuri katika shamba dogo mahali ambapo mbegu hizo zimekomaa vizuri na kustawi, ili kuzalisha mazao yenye ubora na mengi kulingana na idadi na mahitaji ya soko.

Mbegu za mazao zilizolimwa katika shamba kubwa la kisasa, eneo la kiwanda lililotengenezwa vizuri, huku mbegu hizo zikiwa zimekomaa vizuri, na kuzalisha miche ya mazao iliyostawi vizuri.

Mbegu za mazao, zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, huku juu ya mbegu hizo kukiwa kuna maandishi yaliyoandikwa majina kwa lugha ya kiingereza pamoja na picha zilizobandikwa juu ya kifungashio, zinazowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, kilichofungwa na kuwekwa kwa ujazo wa gramu kumi, huku ikiwa na picha ya aina ya zao linalopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Kilimo cha mbegu zilizolimwa vizuri katika shamba lililo komaa mbegu hizo huku zikiwa zimechipua vizuri kwa miche midogomidogo. Eneo lililo tifutifu na kuzungukwa kwa mabomba ambayo husaidia kilimo cha umwagiliaji.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri na kuandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza, ndani ya vifungashio hivyo kukiwa na mbegu tofautitofauti za mazao huku juu ya vifungashio kukiwa na picha inayowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana humo.

Mbegu za mazao zilizopandwa vizuri katika shamba lililommmea mazao na mimea tofautitofauti iliyokomaa, katika eneo la shamba huku ikiwa imestawi vizuri na kuzalisha mazao pamoja na maua.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vichombo maalumu vidogo, ambavyo mbegu hizo hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa mimea miche yenye ubora kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mengi na yenye ubora.

Kilimo cha mbegu za mazao zilozopandwa vizuri katika shamba lenye rotuba, ili kuzalisha mazao bora na yenye kuleta matunda yenye afya katika uzalishaji wa mazao haya.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi. Huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza kama ''EA seeds'' mbegu hiyo ikiwa inatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri na kuandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza, ndani ya vifungashio hivyo kukiwa na mbegu tofauti tofauti za mazao huku juu ya vifungashio kukiwa na picha inayowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana humo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo vyenye ujazo wa gramu kumi huku ikiwa na maandishi yenye kuvutia ya lugha ya kingereza, pamoja na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi, huku ikiwa na rangi ya kijani pamoja na njano, juu ya kifungashio hicho kukiwa na aina ya majani yanayopatikana ndani ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizoifadhiwa vizuri katika kifungashio chenye ujazo wa gramu kumi, huku juu ya kifungashio hicho, kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao, inayopatikana ndani ya kifungashio na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza ''EA SEEDS''.

Kilimo cha mbegu za mazao kilichochipua vizuri katika shamba lililolimwa mbegu hizo, huku zikiwa zimechipua tayari kwa ajili ya uzalishaji wa mimea yenye afya pamoja na mazao mengi.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika shamba kubwa la kisasa, huku mbegu hizo zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika mfumo wa kilimo cha kijani, zikiwa zimestawi vizuri na kupangwa kwa mafungu kulingana na aina ya zao.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo mbegu hizo zikiwa zimewekwa vizuri, na picha iliyowekwa katika kifaa hicho ambayo inawakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya jifungashio hicho.

Mbegu za mazao, zilizopandwa vizuri katika shamba lililomea miche ya mazao, tayari kwa ajili ya kukua vizuri, ili ikazalishe mazao bora yanayotokana na mbegu hizo zilizopandwa katika shamba.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, chenye ujazo uliohitajika, uku kikiwa na maandishi yanayosomeka wa lugha ya kiingereza. Juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao, linalowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kipakti kidogo, mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu hizo, huku juu ya pakti hilo kukiwa na picha inayoonyesha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho, kilichowekwa kwa ujazo sahihi.

Mbegu za mazao kama: mahindi choroko, njegere, pamoja na mazao mengine yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo huku yakiwa yamewekwa pembezoni sehemu ya duka, tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa chakula pamoja na kwenda kupandwa kwenye mashamba.

Kilimo cha mbegu za mazao, kilichochepua vizuri katika shamba lililolimwa mbegu hizo, huku zikiwa zimechipua tayari kwa ajili ya uzalishaji wa mimea yenye afya pamoja na mazao mengi.

Kilimo cha mbegu za mazao, katika duka maalumu ambapo mbegu hizo huuzwa za mazao tofautitofauti, kwa ajili ya kwenda kupandwa na kulimwa kwenye mashamba ili kuzalisha mazao mbalimbali.

Kilimo cha mbegu za mazao katika shamba kubwa la mazao, huku kukiwa na miche iliyomea vizuri katika madunguli ambayo miche hiyo inatokana na mbegu zilizopandwa katika madunguli hayo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao, na kuezekwa vizuri huku kikiwa na madirisha madogo yanayoruhusu hewa kupita. Ambacho hutumika kuhifadhia wanyama kama: mbwa, kuku pamoja na ndege wengine hasa bata.

Mabanda ya wanyama kama mbwa, mbuzi, kondoo, kuku, bata, bata mzinga, pamoja na njiwa yaliyotengenezwa vizuri kwa mbao nzuri na kuezekwa vizuri. Huku yakiwa yametobolewa madirisha madogo yanayosaidia mbao hizo kupitisha hewa.

Mabanda madogo ambayo hutumika kwaajili ya kuhfadhi wanyama kama: mbwa, paka, kuku pamoja na wanyama wengine, huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa mbao zilizowekwa vizuri pamoja na kuezekwa kwa mabati ya kisasa.

Banda dogo la kisasa lililotengenezwa vizuri kwa mbao ndogondogo na kuezekwa vizuri kwa mabati. Huku ndani ya banda hilo kukiwa na mbwa wawili ambao hutumika kwa shughuli za ulinzi wa majumbani.

Mnyama wa mwituni tembo mkubwa akiwa katika eneo la wazi ndani ya msitu, huku mbele yake kukiwa na jani tawi la mti alilolichuma kutoka katika mti ulio pembezoni mwake eneo lililozungukwa kwa vichaka pamoja na mapoli madogomadogo.

Tembo mkubwa mnyama wa porini akiwa katika eneo la wazi sehemu ambayo ni makazi yake, huku ukiwa na watu mbalimbali wataalamu wa wanyama askari pori wakimuhudumia na kumwangalia tembo huyu katika eneo hilo.

Mnyama wa porini kiboko anayeishi pia kwenye maji, akiwa anavuka katika mto unaotiririsha maji mengi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, katika mto huo kwa ajili ya kujitafutia chakula na makazi.

Manyama wa porini, nyani mwenye rangi nyeusi akiwa katika eneo la pori huku akiwa amesimamia miguu pamoja na mikono; katika eneo hilo lililozungukwa na mapori, vichaka pamoja na vilima.